Mashine ya kielektroniki iliyo na screen yenye matangazo na maneno yaliyochapishwa na kusomeka, (masaa ishirini na nne benki), kuashiria ni mashine ya huduma za kutoa pesa.

Eneo la ndani lenye mwanga hafifu lilio tengenezwa kwa ustadi yenye rafu zilizo hifadhi chupa zenye vinwaji vilivyo pangwa katika safu zilizonyooka, ikiashiria ni eneo la baa lenye kufanya biashara ya kuuza vinywaji.

Jopo la watu walio katika eneo la ndani lililo na mwanga hafifu lenye meza lililopangwa chupa za aina mbalimbali za vinywaji, kuashiria ni eneo la baa litumikalo kwaajili ya uuzaji na ununuaji wa vinywaji.

Eneo la ndani lenye mwanga hafifu, lililotengenezwa kwa ustadi, lenye rafu zilizohifadhi chupa zenye vinywaji vilivyopangwa katika safu zilizonyooka, ikiashiria ni eneo la baa lenye kufanya biashara za kuuza vinywaji.

Eneo la ndani lenye mwanga hafifu, lililotengenezwa kwa ustadi lenye safu zilizohifadhi chupa, zenye vinywaji vilivyopangwa katika safu zilizonyooka, ikiashiria ni eneo la baa lenye kufanya biashara za kuuza vinywaji.

Jopo la watu walioketi katika eneo lenye mwanga hafifu lenye meza zilizozungukwa na chupa za vinywaji kuashiria ni eneo linalotumika kwa uuzaji wa vinywaji.

Eneo la ndani lenye mwanga hafifu, lililotengenezwa kwa ustadi, lenye rafu zilizohifadhi chupa zenye vinywaji vilivyopangwa katika safu zilizonyooka, ikiashiria ni eneo la baa lenye kufanya biashara za kuuza vinywaji.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa magari yaliyopangwa katika safu zilizonyooka, ikiashiria ni eneo la uuzaji na ununuaji wa magari mbalimbali.

Eneo la ndani ya chombo cha moto aina ya gari, lililo eneo la wazi lililozungukwa na magari ya aina tofauti tofauti, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uuzaji wa magari.

Eneo la wazi lilizongukwa na magari ya aina mbalimbali, kuashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa magari.

Chombo cha moto aina ya gari kilichoegeshwa nje ya eneo lililo zungukwa na aina mbalimbali za magari, kuashiria ni eneo maalumu kwa ajili ya kununua na kuuza magari.

Chombo cha moto aina ya gari likiwa limeegeshwa katika eneo la ndani lililozungukwa na aina mbalimbali za magari, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa magari.

Eneo la wazi lililozungukwa na vyombo vya moto aina ya magari, yenye rangi tofautitofauti, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa magari.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokovu yenye rangi ya bluu na nyeupe, iliyochapishwa picha ya ng'ombe na maneno yasomekayo " maziwa a t m", ikiashiria ni mashine inayotumika kwa ajili ya kuuza maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka, lililochapishwa maandishi yasomekayo "Maziwa safi, mtindi, maziwa mala na mayai", kuashiria ni duka linalouza bidhaa za maziwa.

Mashine ya kieletroniki mfano wa jokofu, yenye rangi ya bluu iliyochapishwa picha ya ng'ombe na maandishi yasomekayo "Maziwa Bora ATM", kuashiria ni duka la uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu yenye rangi nyeupe, iliyochapishwa maneno yasomekayo "maziwa ATM". Ikiashiria ni duka linalotumika kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu yenye rangi ya bluu na nyeupe, iliyochapishwa picha ya ng'ombe na maandishi yasomekayo Glata Maziwa Atm, ikiashiriwa ni mashine inayotumika kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu yenye rangi ya bluu na nyeupe, iliochapishwa picha ya ng'ombe na maneno yasomekayo "maziwa ATM". Likiashiria ni duka linalotumika kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mtoto aliyesimama katika eneo la ndani, lililozungukwa na safu zilizonyooka, zenye bidhaa zilizofungwa katika vifungashio vya aina tofautitofauti. Likiashiria ni eneo la duka kubwa linalouza bidhaa za maziwa.

Mtu aliyesimama pembeni ya mashine za kieletroniki, mfano wa jokofu lililochapishwa maneno yasomekayo "Tassmatt maziwa ATM" na picha ya ng'ombe, kuashiria ni mashine ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu lenye rangi ya bluu na nyeupe iliyochapishwa picha ya ng'ombe na maneno yasomekayo "maziwa ATM" ikiashiria ni duka linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu yenye rangi ya bluu, iliyochapishwa picha ya ng'ombe na maandishi yasomekayo "tasimati maziwa ATM " ikiashiria ni duka linalotumika kwa ajili ya kuuza maziwa.

Mtu aliyesimama nje ya chumba mfano wa duka, kilichochapishwa picha ya ng'ombe na maandishi yasomekayo "maziwa ATM" ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa za maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka lililochapishwa picha ya ng'ombe na maneno yasomekayo maziwa safi, kuashiria ni eneo la duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa za maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka lililo chapishwa maandishi yasomekayo mama duka la maziwa, ikihashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, iliyochapishwa picha ya ng'ombe na maandishi yanayosomeka "maziwa ATM", kuashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa na bidhaa za maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka, lillilochapishwa maandishi yasomekayo ''Mweiga bidhaa za maziwa" kuashiria ni duka linalouza bidhaa za maziwa.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani, lenye meza zilizo na vikombe vya maziwa, kuashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya ununuzi na uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu yenye rangi ya bluu, iliyochapishwa picha ya ng'ombe na maandishi yasomekayo "maziwa ATM", ikiashiria ni duka linalotumika kwa ajili ya kuuza maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokovu iliyochapishwa picha ya ng'ombe na maandishi yasomekayo maziwa safi ikiashiria ni duka maalum kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu yenye rangi ya bluu, iliyochapishwa picha ya ng'ombe na maandishi yasomekayo maziwa bora "ATM", kuashiria ni duka la uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu lililochapishwa picha ya ng'ombe na maandishi yasomekayo "shamba safi maziwa ATM'". Ikiashiria ni duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa ya maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu ina rangi ya bluu na nyeupe, iliyo chapishwa picha ya mtu aliyeshikilia bilauri ya maziwa, na maandishi yasomekayo "PARKASH" maziwa ya "ATM" ikiashiria ni duka linalotumika kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu wenye rangi ya bluu na nyeupe, iliyochapishwa picha ya ng’ombe, na maandishi yasomekayo "maziwa ATM". Ikiashiria ni duka linalotumika kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Mashine ya kieletroniki mfano wa jokofu, iliyochapishwa picha ya ng'ombe na maandishi yasomekayo maziwa "ATM", itumikayo kwa ajili ya kuuza na kununua maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, yenye rangi ya bluu na maandishi yaliyochapishwa na kusomeka maziwa safi "ATM" kuashiria ni duka la uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Mtu aliyesimama nje ya chumba mfano wa duka lililochapishwa picha ya ng'ombe na maandishi yasomekayo"Mapato kituo cha maziwa" kuashiria ni duka linalouza maziwa.

Jopo la watu waliosimama nje ya chumba mfano wa duka lililochaopishwa maandishi yasomekayo maziwa "ATM", yakiashiria ni duka linalouza bidhaa za maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka, lililochapishwa picha ya ng'ombe na maandishi yasomekayo " Waamani baa ya maziwa" kuashiria ni duka linalotumika kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mtu aliyesimama mbele ya mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu yenye rangi ya bluu na picha ya ng’ombe, ikiwa na maandishi yaliyochapishwa yasomekayo "maziwa safi na asili", ikiashiria ni eneo la duka litumikalo kuuza na kununua maziwa.

Mtu aliyevalia flana ya bluu aliyesimama nje ya chumba mfano wa duka, lililochapishwa picha ya ng'ombe na maneno yasomekayo "MAZIWA ATM". Ikiashiria ni duka linalotumika kwa ajili ya kuuza maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu iliyo katika eneo la ndani iliyochapishwa picha ya ng'ombe na maandishi yasomekayo "TASI MATI ATM " ikiashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki ya uuzaji na ununuaji wa maziwa ikiwa nje ya duka ikiwa na maandishi ya rangi tofautitofauti kama rangi ya bluu, nyeupe na nyekundu.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka lililochapishwa picha ya ng'ombe na bilauli iliyo na maziwa, na maneno yasomekayo ''Nyala kituo cha maziwa'', ikiashiria ni duka linalotumika kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Watu waliosimama nje ya chumba mfano wa duka pembeni ya friji iliyotumika kutunza bidhaa za maziwa, kuashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka lililochapishwa maandishi yasomekayo baraka duka la maziwa, ikiashiria ni duka linalotumika kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa za maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka, uliochapishwa maandishi yasomekayo "Duka la vitafunio na maziwa", ikiasahiria ni sehemu maalumu kwa ajili ya kuuza na kununulia maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, yenye rangi ya bluu na nyeupe, iliyochapishwa picha ya ng'ombe na maandishi yasomekayo "nunua maziwa safi hapa, maziwa ATM " kuashiria ni duka litumikalo kuuza na kununua bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu yenye rangi ya bluu na maandishi yaliyochapishwa na kusomeka "PARKSASH" maziwa “ATM”. Kuashiria ni duka la uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka likiwa limechapishwa maandishi yasomekayo (Glory Maziwa Safi). Huku ndani ya chumba hicho mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu ikionekana inayotumika kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, lenye rangi ya bluu na nyeupe, liliochapishwa maandishi yasomekayo "lucy maziwa ATM", kuashiria ni duka linalotumika kwa ajili ya kuuza maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu yenye rangi ya bluu na nyeupe iliyochapishwa picha ya ng’ombe ikiwa na maandishi yasomekayo "Tasmati maziwa ATM". Ikiashiria ni duka linalotumika kwa ajili ya uuzaji, na ununuaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, yenye rangi ya pinki na nyeupe lililochapishwa picha ya ng’ombe na maandishi yasomekayo maziwa safi, ikiashiria ni duka linalotumika kwaajili ya kuuza na kununulia maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu yenye rangi ya bluu na nyeupe, iliyochapishwa picha ya ng'ombe na maneno yasomekayo maziwa "ATM". Kuashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki yenye rangi ya bluu na nyeupe, iliyochapishwa kwa picha ya ng'ombe na maandishi yasomekayo 'Maziwa ATM'. Hii inaashiria ni duka linalotumika kuuza na kununua maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu yenye rangi ya bluu na nyeupe, iliyochapishwa picha ya ng’ombe na maandishi yasomekayo "maziwa ATM". Ikiashiria ni duka linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, lenye rangi ya bluu na nyeupe. Lililochapishwa picha ya ng'ombe na maandishi yasomekayo maziwa ATM, ikiashiria ni duka linalotumika kwa ajili ya kuuza maziwa.

Mashine ya kieletroniki mfano wa jokofu lenye rangi nyeupe, lililochapishwa maandishi yasomekayo "ATM YA MAZIWA" ikiashiria ni duka linalouza bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu lenye rangi ya bluu, lililochapishwa picha ya ng'ombe na maandishi yasomekayo "maziwa asili na safi" litumikalo kwa ajili aya kuuza na kununua maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka, lililochapishwa picha ya ng'ombe na maandishi yasomekayo, maziwa safi. Kuashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya kuuza na kununua maziwa.

Eneo la nje mfano wa duka lililochapishwa picha za ng'ombe na maneno yasomekayo " Tunauza mashine za maziwa kwa bei poa, maziwa bei poa" kuashiria ni eneo la duka linalouza mashine za kielektroniki zinazotumika kuuza na kununua maziwa.

Mashine ya kieletroniki mfano wa jokofu, yenye rangi ya bluu na nyeupe, iliyochapishwa maandishi yasomekayo "Nunua Kenya Jenga Kenya Maziwa ATM", ikiashiria ni duka linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua maziwa.

Eneo la nje mfano wa duka lililochapishwa maandishi yasomekayo mlima Kenya maziwa likiashiria ni eneo la duka linalotumika kwajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa za samani za aina mbalimbali, kama vile: vitanda, viti na meza; ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuwezekwa kwa ustadi lililozungukwa na aina mbalimbali za samani kama vile, makochi, vitanda, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa za samani.

Meza iliyotengenezwa kwa mbao, kwaajili ya kulia chakula na matumizi mengineyo, inayotosha kutumiwa na watu wanne, imeegeshwa nje tayari kwa kuuzwa kwa mteja.

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa mbalimbali za samani kama vile meza na viti, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali za samani.

Mtu aliyeshika kifaa maalumu kwa ajili ya kutengeneza samani aina ya msumeno, katika eneo lililozungukwa na mbao, kuashiria ni eneo la utengenezaji na uuzaji wa samani za aina mbalimbali.

Eneo la ndani lilozungukwa na dhamani za aina mbalimbali kama vile meza viti kabati ikionekana kama ni eneo la uuzaji wa bidhaa za dhamani

Mtu aliyevalia mavazi maalumu ya rangi ya bluu, akiwa ameshika kifaa cha kutengenezea samani, katika eneo lililozungukwa na mbao, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kutengeneza na kuuza samani.

Meza iliotengenezwa kwa mbao kwa ajili ya kulia chakula na matumizi mengineyo, inayotosha kukaliwa na watu wanne, katika eneo lililozungukwa na thamani mbalimbali, kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya uuzaji wa samani.

Eneo la ndani lililo na mkusanyiko wa aina mbalimbali za samani, kama vile meza na masofa, kuashiria ni duka la uuzaji na ununuaji wa samani za aina mbalimbali.

Eneo la ndani lililozungukwa na aina mbalimbali za samani kama vile: kabati, meza, sofa pamoja na viti, vilivyopangwa katika mpangilio mzuri. Kuashiria ni eneo linalotumika kuuza na kununua samani.

Eneo la wazi lililozungukwa na aina mbalimbali za samani likiwa ni pamoja na kabati, masofa, viti na meza. Ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa samani.

Eneo la wazi lililozungukwa na aina mbalimbali za samani, kama vile masofa yenye rangi tofautitofauti, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa za samani.

Kitanda kilichotengenezwa kwa mbao, kimeegeshwa katika eneo la wazi tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa mteja, katika eneo la uuzaji wa samani.

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa za samani tofauti tofauti, zilizopangwa kwa ustadi. Likiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa za samani.

Sofa lenye rangi nyeusi likiwa limeegeshwa katika eneo la wazi lililozungukwa na aina mbalimbali za samani kama vile masofa, vitanda na viti. Kuasheria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa vitu vya samani.

Eneo la wazi, lililozungukwa na bidhaa za samani za aina tofauti tofauti, kama vile; masofa, meza na kabati, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa samani.

Watu wawili waliovalia mavazi maalum katika eneo, lililozungukwa na mbao na vifaa vya kutengenezea samani, kuashiria ni eneo litumikalo kwa utengenezaji na uuzaji wa bidhaa za samani.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa samani za aina tofautitofauti, kama vile: kabati, meza, sofa na viti. Ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa samani.

Meza iliyotengenezwa kwa mbao kwa ajili ya matumizi mbalimbali, ikiwa imeegeshwa katika eneo la wazi kwa ajili ya kuuzwa kwa mteja katika eneo linalouza samani mbalimbali.

Eneo kubwa la wazi lilikozungukwa na bidhaa aina ya samani, kama vile; sofa, meza na viti vya rangi tofautitofauti, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kutengeneza na kuuza samani.

Jopo la watu wakiwa wameshika vifaa vya kutengenezea samani, katika eneo la ndani lililozungukwa na mbao pamoja na vifaa, kuashiria ni eneo maalumu kwa ajili ya utengenezaji na uuzaji wa samani.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa bidhaa mbalimbali za samani, kama vile: masofa, meza, viti na kabati kuashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa za samani.

Meza iliyotengenezwa kwa mbao, kwa ajili ya kulia chakula na matumizi mengineyo, inayotosha kukaliwa na watu sita, imeegeshwa nje ya eneo lililozungukwa na samani mbalimbali, tayari kwa kuuzwa kwa mteja.

Kitanda kilicho tengenezwa kwa mbao kikiwa kimeegeshwa nje ya eneo lililozungukwa na bidhaa mbalimbali za samani kama vie; vitanda, viti na meja, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya utengenezaji na uenezaji wa samani.

Eneo la ndani lililozungukwa na samani za aina tofautitofauti kama vile; meza, viti na masofa ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kuuza na kununua samani.

Eneo la ndani lililozungukwa na aina mbalimbali za samani kama vile masofa, meza na viti kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa za samani.

Eneo la wazi lililozungukwa na bidhaa mbalimbali za samani ikiwa ni pamoja na vitanda, meza na vitii ikiashiria ni eneo linalotumika kwaajili ya kuuza na kununua bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa mbalimbali za samani kama vile: masofa, meza na viti, kuashiria ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa za samani.

Eneo la ndani na ni mkusanyiko wa bidhaa mbalimbali za zamani zenye rangi tofauti tofauti kama vile ni unyeupe ,kijivu na rangi zingine kuashiria ni eneo linalotuvuta kwa ajili ya uuzaji na ulinunuaji wa bidhaa za zamani.

Eneo la wazi lililozungukwa na samani za aina mbalimbali kama vile: vitanda, meza, na viti; kuashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya utengenezaji na uuzaji wa samani .

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa mbalimbali za samani kama vile sofa, meza, viti na kabati kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa za samani.

Mtu aliyesimama katika eneo la wazi, lililozungukwa na aina mbalimbali za samani kama vile makochi, viti na meza; kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa samani.

Eneo la ndani lililo la mkusanyiko wa bidhaa za aina mbalimbali, kama vile: nyanya, matango, karoti na mbogamboga, zilizowekwa kwa kupangiliwa katika mpangilio mzuri, kuashiria ni eneo la duka la ndani.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa bidhaa za aina mbalimbali, lililopangwa kwa ustadi, kuashiria ni eneo la soko litumikalo kwajili ya kuuza na kununua bidhaa za aina mbalimbali.

Mtu aliyeshika aina mbalimbali za mboga za majani, katika eneo lililozungukwa na bidhaa tofautitofauti, kama vile; matunda, mbogamboga, kuashiria ni eneo la sokoni.

Eneo la wazi lenye mjumuiko wa wauzaji na wanunuaji pamoja na bidhaa mbalimbali kama vile nyanya, hoho, karoti na nafaka lililo pangiliwa katika safu zilizonyooka kuashiria ni eneo la sokoni.

Eneo la wazi lenye mjumuiko wa watu na bidhaa za aina mbalimbali kama vile: maembe, maboga, na ndizi, kuashiria ni eneo la sokoni litumikalo kwaajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa za aina mablimbali.

Eneo la wazi lenye mkusanyiko wa watu vifaa kama vile mizani na bidhaa za aina mbalimbali, kwa mfano mananasi, ndizi, maembe na vitunguu, kuashiria ni eneo la sokoni.

Watu wawili walioketi katikati ya eneo lililopangwa bidhaa kwa ustadi kama vile karoti, maharage na vitunguu kuashiria ni eneo la soko, kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Jopo la watu wakiwa katika eneo la ndani lililo na bidhaa za aina tofautitofauti, zilizopangwa kwa ustadi kuashiria ni eneo la sokoni, litumikalo kuuza na kununua bidhaa za aina mbalimbali.

Eneo la ndani lenye mjumuiko wa watu na bidhaa zilizopangwa katika safu zilizonyooka mfano mchele, maharage na sabuni kuashiria ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya kuuza na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa mbalimbali, kama vile: viatu, nguo zilizo pangwa katika safu zilizonyooka, ikiashiria ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya kuuza, na kununua bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka zenye bidhaa za aina mbalimbali kama vile viatu na mikanda, kuashiria ni eneo la sokoni litumikalo kwa jaili ya kuuza na kununua bidhaa.

Watu waliosimama katikati ya eneo lililozungukwa na bidhaa za aina mbalimbali, kama vile: mayai, matunda, pamoja na mbogamboga, ikiashiria wakifanya biashara ya kuuza na kununua bidhaa hizo ndani ya soko.

Eneo la wazi lenye mjumuiko wa wauzaji na wanunuaji pamoja na bidhaa mbalimbali kama vile: nafaka, mbogamboga, nyanya na hoho zilizopangwa vizuri kuashiria ni eneo la sokoni.

Eneo la wazi lililozungukwa na bidhaa za aina mbalimbali, kama vile matunda yaliyopangiliwa vizuri kwa ajili ya uuzaji kuashiria ni eneo la sokoni.

Eneo la wazi lenye mjumuiko wa wauzaji na wanunuaji pamoja na bidhaa mbalimbali kama vile viazi vilivyopangwa katika ndoo; kuashiria ni eneo la sokoni.

Eneo la wazi lililopangwa bidhaa mbalimbali, kama vile; matunda, sabuni na mikate. Likiwa limezungukwa na wauzaji na wateja mbalimbali, wakiuza na kununua bidhaa hizo.

Eneo la wazi lenye mjumuiko wa wauzaji na wanunuaji pamoja na bidhaa mbalimbali, kama vile: mihogo, nyanya na matunda, kuashiria ni eneo la sokoni.

Eneo la ndani lililo na mkusanyiko wa bidhaa za aina mbalimbali kama vile: nafaka, viungo, na ubuyu. Zilizopangwa katika mpangilio mzuri kuashiria ni eneo la sokoni.

Eneo la ndani liliopangwa katika safu, zilizonyooka zenye bidhaa za aina mbalimbali kama vile nguo na vikapu kuashiria ni eneo la sokoni litumikalo kuuza na kununua bidhaa.

Eneo la wazi yenye mjumuiko wauzaji na wanunuaji, pamoja na bidhaa mbalimbali kama vile nyanya na mboga, vitunguu maji na viazi, vilivyopangwa katika mpangilio mzuri, kuashiria ni eneo la sokoni.

Eneo la ndani lililogawanywa katika safu zenye bidhaa aina mbalimbali kama vile mazuria, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililogawanywa katika safu, iliyonyooka lenye mrua wa aina tofautitofauti huashiria ni eneo la duka kubwa linalotumika kwa ajili ya ununuaji na uuzaji wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa za aina mbalimbal, zilizopangwa katika safu na mabango yaliyoandikwa na kusomeka sare za shule zinauzwa. kuashiria ni eneo la duka kubwa kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo kubwa la ndani lenye safu zilizonyooka; zenye nguo za aina mbalimbali, kuashiria ni eneo la duka kubwa linalotumika kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa nguo.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa zimepangwa katika safu zikiwa ikiashiria ni eneo la duka kubwa linalotumika kwajili ya huuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililo na safu zilizonyooka zenye viatu vya aina mbalimbali, kama vile viatu vya watoto na viatu vya watu wazima; ikiashiria ni eneo la duka kubwa linalojishughulisha na uuzaji na ununuaji wa viatu.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka, lenye bidhaa aina mbalimbali kama vile nguo, kuashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo kubwa la ndani lililogawanyika katika safu, zenye bidhaa zilizopangwa katika ustadi kuashiria ni eneo la duka kubwa kwaajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililogawanya katika safu zilizonyooka zenye bidhaa za aina mbalimbali kama vile nguo na mwanasesere, kuashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa mbalimbali, zilizopangwa katika safu zilizonyooka, kuashiria ni eneo la duka kubwa linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za aina mbalimbali.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa mbalimbali, zilizopangwa katika safu zilizonyooka. Kama vile viatu na mikoba kuashiria ni eneo la duka kubwa linalotumika kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililopangiliwa bidhaa za aina mbalimbali kama vile viatu na nguo, kuashiria ni eneo la duka kubwa linalotumika kuuza na kununua bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililogawanywa katika safu zilizonyooka, lenye bidhaa za viatu mbalimbali; ikiashiria ni eneo la duka kubwa linalotumika kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa bidhaa mbalimbali, zilizopangwa katika rafu zilizonyooka kuashiria ni eneo la duka kubwa, kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka zenye bidhaa za aina mbalimbali kama vile viatu, na mabango ya bei za bidhaa kuashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kuuza na kununua bidhaa.

Eneo kubwa la ndani lililotengenezwa kwa ustadi likiwa na safu zilizonyooka, zenye bidhaa za aina mbalimbali kama vile; baiskeli, mipira na viti, kuashiria ni eneo la duka kubwa kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililogawanyika katika safu zilizonyooka, zilizo na bidhaa mbalimbali kama vile nguo. Likiashiria ni eneo la duka kubwa kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa hizo.

Eneo la dani lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa zilizopangwa katika safu zilizonyooka, kuashiria ni eneo la duka kubwa kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililopangiliwa katika safu zilizonyooka kwa bidhaa za aina mbalimbali, zikiwa na bei elekezi kwa kila bidhaa kuashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililopangiliwa safu zilizonyooka, zenye bidhaa za aina mbalimbali, kama vile vinywaji na vyombo, vikiashiria ni eneo kubwa la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Mtu aliyesimama pembeni mwa safu zilizonyooka zilizo na bidhaa aina mbalimbali katika eneo la ndani, ikiashiria ni eneo la duka kubwa kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizo nyooka zenye bidhaa za aina mbalimbali, kuashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kuuza na kununua bidhaa tofauti tofauti.

Watu wawili wakiwa wamesimama pembeni ya safu iliyonyooka, iliyo na bidhaa za aina mbalimbali kama vile: vyombo, majagi, beseni, kuashiria ni eneo la ndani la duka kubwa.

Eneo la ndani lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye bidhaa za aina mbalimbali kama vile sabuni za maji na mifagio kuashiria nia eneo la duka kubwa, litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani lenye safu zilizonyoka, zenye bidhaa za aina mbalimbali kama vile dawa za meno. Kuashiria ni eneo la duka kubwa, linalotumika kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Mtu aliyesimama katikati ya eneo la ndani lililozungukwa na safu zilizizonyooka zenye bidhaa za aina mbalimbali akiwa ameshika kikapu, kuashiria ni eneo la duka kubwa kwaajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye bidhaa za aina mbalimbali, kuashiria ni eneo la duka kubwa linalotumika kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa za aina mbalimbali.

Mkono wa mtu ulioshika moja ya bidhaa pembeni mwa safu zilizonyooka zenye bidhaa za aina mbalimbali, kuashiria ni eneo la duka kubwa la uuzaji na ununuaji wa bidhaa.

Watu waliosimama katikati ya safu zilizonyooka; zenye bidhaa za aina mbalimbali katika eneo la ndani, kuashiria ni eneo la duka kubwa linalotumika kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Eneo la ndani lililogawanyika katika safu zilizonyooka zenye bidhaa za aina mbalimbali, huashiria ni eneo la duka kubwa kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa za aina mbalimbali.